Haya ni mandhari ya darasa. Kutani, kuna vijikaratasi vilivyoandikwa, kwa kutumia lugha ya kimombo. Vinarejelea siku za wiki. Maandishi haya ni kama vile, "Days Of the Week, Sunday, Monday, Tuesday, " na majina mengine.

Kuna wanariadha wawili, mmoja aliyelala sakafuni ameweza kufunika macho akitumia bidhaa nyeusi na mwingine aliye juu anaonekana akimsaidia ,aliyelala ndiye mwanariadha huku aliyechutama ndiye mwelekezi wake. Aliyelala ana ulemavu wa macho.

Jengo hili linaonekana kuwa shule, imeweza kujengwa kwa kutumia mawe na lina ghorofa mbili , milango yake imeweza kutengeneza Kwa kutumia chuma na imeweza kupakwa rangi ya nyekundu, chuma zake imeweza kupakwa rangi nyeusi ,Kando ya jumba hili kina maua ambayo ni ya kijani kibichi na imeweza kukatwa vyema.

Haya ni maandhari ya darasa. Kuna ubao wa rangi nyeupe ukutani pamoja na madawati mingi ya wanafunzi yaliyo na rangi tofauti tofauti kama vile, rangi ya manjano, rangi nyeupe, pamoja na ranhiya udhurungi. Darasa hili nisafi.

Kuna watu wa jinsia ya kiume ambao waonekana kuwa mazoezini. Wawili ambao huonekana kuwa na ulemavu na wanatumia magongo, wanaonekana kuwa wachezaji wa mpira na aliyekachini mwanaume ni mkufunzi wao.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati nyeusi pamoja na kaptura. Ameonekana akiwa amelala kwenye mchanga. Hapo kwenye uwanja wa mchezo, almaarufu long jump . Jina lake mwanariadha huyu, ni Samson Ojoka.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike anayeonekana kuwa mwanariadha. Ameweza kuvalia brausi yenye rangi nyekundu yenye neno Kenya pamoja suruali ndefu zenye rangi nyeusi. Anaonekana kuwa kwenye boti ya mashindano ambayo ina rangi nyeupe na yumo majini anaelea.

Kalatasi moja yenye rangi nyeupe, na mandishi mengi yaliyokuwa katika lugha ya kimombo na yanaweza kuandikwa kutumia kwa rangi nyeusi. Baadhi ya mandishi haya yanasema , competence based curriculum , grade 2.Environmental activities .na mandishi mengineo.

Haya ni mandhari ya shuleni , jumba hili kubwa linapendeza na limeweza kutengenezwa kwa kutumia mawe, milango yake imeweza kutengenezwa kwa mbao na madirisha yameweza kutengenezwa kwa vioo maua yaliyokatwa na kulainishwa nyema yanaonekana na nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Kitabu moja cha kusoma cha mwanafunzi kinaonekana kwa ukaribu. Jalada lake lina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya Kimombo na mengine lugha ya Kifaransa na picha ya wanafunzi watatu wanaoonekana kucheza. Wasichana wawili na mvulana mmoja.

Haya ni mandhari ya shuleni na yanapendeza na kuvutia mno. Maua yameweza kukatwa na kulainishwa vyema na yana rangi ya kijani pamoja na rangi ya manjano. Kwa umbali tenki ya maji inaonekana na ina rangi nyeusi. Miti ipo na ina majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Kuna watu wa jinsia ya kike waliovalia blausi zenye rangi nyekundu na suruali refu zenye rangi nyeusi. Wote wameweza kukalia viti vyenye magurudumu almarufu kwa kimombo kama wheelchairs vinavyotumika na watu ambao ni wakemavu wa miguu.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi, kitabu hiki kina kurasa zilizo na rangi nyeupe, kurasa hizi zina maandiahi mengi pamoja na michoro ya picha ya watu pamoja na vitu vingine. Kitabu hiki kinapendeza.

Kuna kompyuta moja iliyo mezani, kompyuta hii ina rangi nyeusi, iko kwenye meza ambayo ina rangi nyeupe na imeweza kutengenezwa kutumia mbao, nyuma yake kuna ukuta uliopakwa rangi ya samawati.

Haya ni mandari ya darasa ukutani kuna ratiba ya kufundisha ila yaweza kuwa mwalimu pamoja na mwanafunzi, ni karatasi iliyopigwa chapa ni karatasi aina ya rangi nyeupe chapa ni ya rangi nyeusi na kuandikwa maandishi mengi kwa lugha ya kimombo na zingine nambari.

Kuna wanariadha wa jinsia ya kiume waliovalia sare zenye rangi nyekundu na suruali fupi zenye rangi ya kijani kibichi ,Hawa n wachezaji wa mpira wa miguu kwa kutumia makongo, wanaonekana wakifanya mazoezi.

Kutani kuna jedwali ambayo ina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo imeweza kuandikwa kutumia kwa rangi tofauti tofauti ili yaweze kuweza kuvutia , baadhi ya mandishi yanasema in our school we obey the rules, we work as a team na maandishi mengineo mengi .

Hawa ni wanariadha wa jinsia ya kiume , wanariadha wanaoonekana kwa karibu ni watatu wameweza kuvalia shati zenye rangi ya manjano , nyekundu na rangi ya kijani kibichi . Heti hizi zina majina mbalimbali kama Nissaan , Kimani , Santos na majina mengine.

Kuna mlango, uliotengenezwa kwa kutumia mbao. Mlango huu una rangi ya hudhurungi. Kwenye mlango kuna, kijikalatasi jeupe chenye maandishi katika lugha ya kimombo na yanasemaa, Chemistry lab, Biology lab .

Haya ni madhari ya darasani, kuna ukuta ambao umepakwa rangi ya creme wameweza kuandikwa herufi kwa njia inayopendeza ili kuvutia, kuna ubao ambaonuna rangi nyeupe na karibu na ubao kuna kiti cha plastiki ambacho hukaliwa.

Ukurasa mmoja wa karatasi nyeupe umeweza kupigwa chapa kwa kutumia wino yenye rangi nyeusi. Kuna maandishi mengi ambayo haionekani vyema. Kuna michoro mingi ya picha ya watoto, jumba na picha nyinginezo.

Haya ni mandhari ya darasa. Darasa hili lina ubao mrefu wenye rangi ya nyeupe. Ubao una maandishi mengi ulioandikwa kwa kutumia wino ya rangi ya samawati. Ukuta umeweza kupakwa rangi.

Haya ni mandhari ya darasani. Kuna mlango uliotengenezwa vyema kwa kutumia mbao. Mlango huu umeweza kurembeshwa. Juu kuna kijikaratasi ambacho kina rangi nyeupe, maandishi yaliyo katika rangi nyeusi, maandishi hilo linasema, Form 1R .

Haya ni manthari ya darasani ukuta umeweza kupakwa rangi kinachoonekana kifaa kinachoitwa kifutio ,kifutio hutengenezwa kutumia na kibao kidogo kimoja na bidhaa nyingine nyepesi huweza kutumika kufutia ubaoni.

Wanariadha wawili wanaonekana. Mmoja ameweza kuvalia mavazi meusi na mwingine ameweza kulivalia shati yenye rangi ya kijani kibichi na kaptura nyeusi. Kwenye upande wa kulia, anaitwa Samuel Muchai na aliye katika upande wa kushoto ni mwongozi wake. Samuel Muchai ni mlemavu wa macho.

Mwanamke mmoja aliyevalia blausi yenye rangi nyekundu yenye neno Kenya na suruali ndefu zenye rangi nyeusi anaonekana akielea majini kwa kutumia boti spesheli ya rangi nyeupe. Kando yake kuna kiti cha magurudumu almaarufu kama wheelchair . Mwanamke huyu anaonekana kuwa mlemavu wa miguu.

Haya ni mandari ya darasani kuna vitabu vingi vya wananfunzi vya kusoma, vitabu hivi vina majalada ambayo yako na rangi ya pinki rangi ya manjano na yanamaandishi ambayo yako katika rangi ya samawati.

Kuna wanariadha wawili wa jinsia ya kiume , mmoja anayejulikana kama Kimani ambaye ni mlemavu wa macho na anatembea pamoja na mwelekezi wake . Nyuma yao kuna mashabiki wengi wa jinsia ya kike na kiume ambao hawaonekani vyema.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi cha kusoma. Kitabu hiki jeleda lake lina maandishi yaliyokatika lugha ya kimombo na picha za watoto. Maandishi haya yanasema healty, safety and manners.

Ni mandhari ya shuleni. Hili linaonekana kuwa darasa. Limeweza kujengwa vyema kwa kutumia mawe. Milango yake, imeweza kutengenezwa kwa kutumia mbao. Kuna nyasi ambayo imeweza kukatwa kulainishwa vyema na ina rangi ya kijani kibichi.

Jumba hili ni kubwa na limeweza kujengwa kwa kutumia mawe, ina dirisha za vioo na Lina ghorofa mbili ,mbele na jengo hili kuna maua yaliyo na rangi ya kijani kibichi ambayo yameweza kukatwa na kulainishwa vyema. Maua yanapendeza na kuvutia.

Huu ni ukurasa wa kitabu, ukurasa huu una picha tatu pamoja na maandishi. Baadhi ya maandishi yanasema gari hili linaitwa lori. Lori limebeba mchanga, mchanga uliobebwa ni mzito pamoja na maandishi mengineyo.

Haya ni mandhari ya darasa. Kutani kumeweza kuandiwa vyema na marifadi kama vile herufi za ma, na.uu, pa, da na herufi nyinginezo. Pia Kuna kana majina ya miezi katika lugha ya kimombo kama vile October, November, December .

Jumba hili lina ghorofa mbili. Imeweza kutengeneza kwa kutumia mawe na milango yake imeweza kupakwa rangi nyekundu. Kando ya jumba hili kunaweza kupandwa maua ambayo yana rangi ya kijani kibichi na yaliyokatwa na kulainishwa vyema. Jumba hili linapendeza.

Kuna watu wengi waliosimama na wengine kuketi kwenye viti vyenye magurudumu almarufu kwa kimombo kama wheelchair , ambavyo hutumika na watu ambao ni walemavu wa miguu. Meza kubwa ya kuvalia nguo zenye rangi nyekundu, rangi nyeupe na rangi nyeusi. Hawa ni wanariadha wa madondi, wote wanaonekana kutabasamu.

Hii ni mandhari inayopendeza, kuna mti mona unaonekana kwa umbali wenye majani ya kijani kibichi pamoja na maua madogo madogo yaliyo na rangi na manjano . Kuna bidhaa za Wana watoto kuchezea zilizo na rangi ya manjano, rangi nyekundu na rangi zinginezo ,pia maua yaliyokatwa fimbo yanaonekana.

Hayo ni mandhari ya darasa. Kuta zimeweza kupakua rangi nyeupe na dirisha zimeweza kutiwa kateni. Kuna madawati mengi ya wanafunzi yaliyopangwa kewa upamoja. Madawati hayo yana rangi ya udhurungi na ya manjano.

Haya ni maandhari ya shuleni. Darasa moja linaonekana kando na mlango ilyopakwa rangi nyekundu. Mlango huo uliotengenezwa na chuma una vijikaratasi vilivyo na maandishi. Kuta zake zimetengenezwa kwa kutumia mawe.

Kuna tarakilishi yenye rangi nyeusi kwenye meza. Meza hii, ni ya rangi nyeupe. Kando ya meza, kuna kiti cha plastiki ambacho kina rangi nyeupe. Nyuma ya tarakilishi, kuna dirisha ambayo chuma zake zimeweza kupakwa rangi za kijani.

Haya ni manthari ya darasa. Kuna viti vingi vya wanafunzi ambavyo vina rangi hudhurungi. Kutani, kumeweza kupakwa rangi ya kijivu. Kuna kompyuta ambazo zina rangi nyeusi ambazo zimewekelewa juu ya meza.

Haya ni mandhari ya darasani dawati mbili za wanafunzi zinaonekana zinaeza kutengenezwa kwa kutumia mbao kuna kiti kilichotengenezwa kutumia mbao na ukutani kumeweza kupakwa rangi nyeupe, dirisha zimeweza kufungwa kwa kutumia kitambaa.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi wa darasa la pili, kitabu hiki kinaonekana kuwa kimechanika, kina maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo, maandishi hayo yanasema Eden Richards Junior English 2 na jalada hili limeweza kuchorwa maumbo kama maua.

Maandhari haya ni ya shuleni. Kwa umbali, jengo lililo na mabati ya rangi nyekundu linaonekana na kuta zilizopakwa rangi nyeupe. Karibu na chumba hili, kuna vyumba vya wanafunzi kuchezea, ambavyo vina rangi ya kijani kibichi, samawati na rangi nyinginezo.

Haya ni mandhari ya darasani. Sarafu zinaonekana kwa umbali ,zinaweza kutengenezwa na mbao. Moja imeweza kupakwa rangi nyeupe na nyingine inaezwa kupakwa rangi . Zinaonekana kuwa na vitabu ,na ukuta unawezakupakwa rangi nyeupe na una jedwali.

Mandhari haya yanapendeza. Kuta zimeweza kupakwa rangi nyeupe na zina mwanga unaopendeza. Vibendera vya kenya vikiwa vimeonekana huku vikiwa vimezuia mahali ambapo pana maandishi.

Haya ni mandhari ya shule. Jumba la gorofa moja linaonekana limeweza kujengwa kutumia mawe na linavutia. Milango yake imeweza kutengenezwa kutumia mbao. Karibu na jumba hili kuna maua yaliyokatwa na kulainishwa vyema pamoja na nyasi inayo rangi ya kijani kibichi.

Huu ni mtihani wa mtoto wa chekechea mtihani huu una maumbo mawili pamoja na nambari nyingi kama vile 3na4 majina ya maumbo haya yako katika lugha ya kimombo. Majina haya ni catapiller pamoja na aligeter .

Hapa ni mahali spesheli pa kuhifadhia vitabu. Ameweza kutengeneza kwa kutumia mbao, na imeweza kupakwa rangi nyeupe. Baadhi ya vitabu vinaonekana, vina rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya samawati, rangi ya manjano, pamoja na rangi nyinginezo.

Kuna wanariadha wawili. Mmoja wa jinsia ya kike, mwingine wa jinsia ya kiume. Mwanamke huyu, kwa jina la Koech ni mlemavu wa macho haoni. Mwenzake aliyevalia shati yenye rangi ya manjano ndiye mwelekezi wake wa jinsia ya kiume, ameweza kuvalia kaptura nyeusi.

Kuna jedwali lililo na maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo. Mwandishi hao yameandikwa katika rangi tofauti kama vile nyeusi na nyekundu. Baadhi ya maadili yanasema our forest, our future na maandishi mengineyo.

Kuna vitabu viwili kilicho juu kina rangi ya samawati pamoja na rangi nyeupe katika jalada lake, kina pia picha ya mkono wa mwanadamu ambao uliweza kuvalia glovu ya rangi ya samawati baadhi ya maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo yanasema Longhorn Computer Science Learner's Book Grade Seven .

Kuna kompyuta nne za rangi nyeusi zilizo juu ya meza zilzotengenezwa kwa kutumia mbao. Meza hizi ni za rangi nyeupe. Mandhari haya yanaonekana kuwa ya darasa. Kuta zimeweza kupakwa rangi. Kuna viti vya plastiki vinavyoonekana.

Haya ni mandhari ya darasa, kuna ubao mweupe ambao una maandishi ulioandikwa kwa wino wenye rangi ya smawati naweusi, maandiahi hayo yanasema, monday 14th February 2025 question: how did Samwel respond when God called him?

Ni nyakati za mchana. Kuna watu wanne wa jinsia ya kiume ambao ni wanariadha. Wawili wamevalia shati za rangi nyekundu na wawili wamevalia shati za rangi ya manjano. Waliovalia shati za rangi ya nyekundu wanaonekana kuwa vipofu na wenzao wanaonekana kuwa ndio wanaowatanguliza.

Hii ni mandhari ya darasa. Ukutani kuna jedwali lenye herufi za alfabeti kutoka a mpaka z. Imeweza kuandikwa katika herufi kubwa na herufi ndogo. Hii, ina rangi nyeupe, rangi nyekundu na rangi ya samawati.

Kuna watu wanane. Watatu wa jinsia ya kike na watano wa jinsia ya kiume. Wote waonekana kuvalia mavazi yenye rangi nyekundu, ila wanaume wamevalia suruali refu zenye rangi nyeusi. Wawili miongoni mwao, mwanaume moja na mwanamke moja , wanaonekana kuwa walemavu.

Mwanamke mmoja aliyeweza kuvalia shati yenye rangi nyekundu, pamoja na suruali refu zenye rangi nyeusi, anaonekana kuketi kwenye mahala pa kufanyia mazoezi. Huyu anaonekana kuwa mwanariadha. Kutani, kuna rangi ya hudhurungi.

Kutani kuna jedwali moja lililo na maandishi mengi pamoja na michoro ya picha. Maandishi haya yapo katika lugha ya kimombo. Na yameweza kuandikwa kwa kutumia rangi ya samawati. Baadhi ya maandishi haya yanasema water is life moja ya maandishi mengineo.

Ni hali inayotia moyo mwanamke huyu japo ya hali yake ni mchezaji, mchezaji wa mpira ingawaje ni mlemavu anayetumia magogo ya kucheza mpira na za kuvalia sare zenye rangi nyekundu na rangi nyeupe.

Mna watu wanne watatu wa jinsia ya kiume na mwanamke mmoja. Mwanamke huyu aliyevalia shati nyekundu na ameweza kuketi, anaonekana kuwa mlemavu wa miguu. Na mwanamume mmoja, ameweza kushikilia kiti cha magurudumu almaarufu kama wheelchair , kinatumika na mwanamke huyu wote wako majini.

Haya ni mandari ya shule yana pendeza na kuvutia na kuonekana kuwa na tulivu mno, kuna maua yaliyo katwa na kulainishwa vyema na yana rangi ya kijani kibichi kwa nyasi zilizo katwa vyema na nyuma ya jengo hili kuna mti mwenye machani yenye rangi ya kijani kibichi na maua yenye rangi ya manjno.

Kuna jedwali la kusomea la wanafunzi lina rangi tofauti tofauti kama vile manjano, nyeupe, samawati, machungwa, nyekundu pamoja na rangi nyinginezo. Ina maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo na picha ya watoto.

Mandhari haya yanapendeza na kuvutia mno , kuna nyumba la gorofa lililo na msbsti ya rangi nyekundu japo aionekani kikamilifu .Kuna nyasi ambazo ni ya rangi kijani kibichi na kuna mti ambayo ina matawi ya rangi kijani kibichi kilichokolea.

Hii ni sarafu ya kuihifadhia vitabu. Ni ya rangi nyeupe nimeweza kutengeneza kwa kutumia mbao. Ina vitabu vingi vilivyo rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya samawati, rangi ya manjano, rangi nyeusi pamoja na rangi ya kijivu.

Mezani, kuna tarakilishi yenye rangi nyeusi. Pia kuna kalamu pamoja na vifaa vingine. Tarakilishi hii ina maandishi nyuma yaliyo katika lugha ya kimombo, na maandishi haya yanasema; Internet facility strictly for education purposes only .

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume ambao ni wachezaji wa mpira wa miguu. Japo watu hawa kuwa walemavu, wanacheza wa kutumia magongo. Kuna wale ambao wameweza kuvalia sare zenye rangi ya kijani kibichi, wengine sare zenye rangi nyekundu.

Kuna watu wanne, wawili wa jinsia ya kike na wawili wa jinsia ya kiume walio mbele ni mwanaume aliyevalia shati yenye rangi nyekundu na mwanamke aliyevalia vesti yenye rangi nyekundu na maandishi inayosema Kenya.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike na ya kiume . Wote wanaonekana kushikilia bendera ya Kenya . Wameweza kuvalia kaptura zenye rangi nyeusi . Hawa ni wanariadha , mwanamke huyu ni Bi . Nancy Chelangat Koech ambaye ni mlemavu wa macho pamoja na mwelekezi wake.

Kuna mwanamke mmoja aliyevalia blausi enye rangi ya yeupe pamoja na suruali ndefu zenye rangi nyeusi. Amekaa bidhaa spesheli amboyo ni ya rangi nyekundu. Huyu ni mwanariatha, jina lake ni Hellen Wawira. Hellen Wawira ni mlemavu japo ya kuwa mwanariatha.

Ukutani kuna jedwali kubwa lenye rangi nyekundu rangi ya manjano pamoja na rangi nyeupe. Jedwali hili lina umbo la saa. Lina maandishi yaliyo kwenye lugha ya kimombo baadhi yao inasema O'clock, half past, quater to, great, you na maandishi mengineyo.

Kompyuta tatu zenye rangi nyeusi zinaonekana zikiwq juu ya meza, meza hii imeweza kutengenezwa kwa kutumia mbao na chuma, imeweza kupakwa rangi nyeupe, kuta zimeweza kupakwa rangi na kuna viti za plastiki zenye rangi nyeupe.

Baadhi ya wanaume hawa ni walemavu japo ya hilo ni wachezaji wa mpira wa miguu kwa kutumia magongo. Wanaume hao wameweza kuvalia mavazi yenye rangi nyeusi na mbele yao mna ngao ambayo ni ya bendera ya Kenya.

Haya ni mandhari ya shule yanapendeza na kuvutia mno. Karibu na ghorofa hili, kuna maua yaliyokatwa na kulainishwa vyema, yanapendeza. Maua haya ni ya rangi ya kijani pamoja na ya manjano. Karibu na maua haya, kuna nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Ghorofa hili umeweza kupakwa rangi vyema.

Karatasi ndogo imeweza kuwekwa ukutani na ina maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo, mshaa anasema " when you enter this room, learning is fun and cooperation is expected, a positive attitude and mutual respect are part of everything we do and say" .